Mwanamume mwenye ngozi nyeusi akiwa amevaa suti nyeusi na ya tie ya bluu. Ameketi kwenye meza na anaonekana kujishughulisha na kuandika. Mikono yake imeshika kalamu na anaelekeza macho yake kwenye karatasi hio mbele yake, akionyesha umakini mkubwa kwenye kazi anayoifanya.

Huyu ni mtoto wa kiume mwenye umri mdogo, akiwa ameketi kwenye sofa na kutumia kompyuta ya mkononi. Amevaa vipoza sauti vya rangi ya kijani kibichi na nyeusi, na anatabasamu usoni, akionyesha furaha au umakini anapokuwa akitumia kifaa hicho.

Huyu ni mwanamume, akiwa ameketi kwenye dawati, akishiriki katika mkutano wa video, kupitia kompyuta yake ndogo . Mkono wake unaonekana ukiongea, au kueleza jambo, kwenye skrini ya kompyuta. Kuna picha za watu wengi, zikionyesha washiriki wengine wa mkutano.

Tunaona mkono ukigusa skrini pepe. Ikionyesha ikoni mbalimbali za kiteknolojia na elimu. Kuna ikoni ya kichwa chenye gia, ikiwakilisha akili ya bandia au kujifunza. Pamoja na ikoni ya vitabu, cheti, mawasilisho, na malengo. Hii inaathiria dhana ya kujifunza kidijitali, au kutumia teknolojia kwa maendeleo ya elimu, na ujuzi.

Huu ni mchoro unaoonyesha mpangilio wa vifaa vya kusomea au kufanya kazi kwa mbali. Kuna kompyuta mpakato iliyofunguliwa ikiwa na taswira ya mtu aliyevaa kofia ya kuhitimu kwenye skrini, ikionyesha kujifunza mtandaoni au elimu ya mbali. Pembeni, kuna kikombe cha kahawa kinachotoa moshi, simu janja yenye nembo, kofia ya kuhitimu, daftari lililofunguliwa lenye miwani juu yake na kitabu kingine chenye kalamu.

Huu ni mchoro unaowakilisha mazingira ya kujifunza mtandaoni. Kompyuta ya mkononi iko wazi na inaonyesha skrini iliyo na madirisha mengi, moja ina video ingine lina kofia ya kuhitimu, na mengine yana maandishi. Pia kuna dirisha dogo likionyesha mwanamke akitoa somo, labda kupitia simu ya video.

Msichana mdogo, mwenye nywele zilizokunjamana, ameketi akitumia kompyuta ndogo, na amevaa vipokea sauti. Anaonyesha mshangao na furaha, huku akishika kidole chake cha shahada juu kana kwamba amepata wazo au amegundua kitu. Uso wake umejaa msisimko, na mdomo wake umefunguka kwa furaha.

Kuna mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo. Vidole viko kwenye kibodi kuashiria mtu anachapa au kufanya kazi kwenye kompyuta. Kompyuta nyingine ndogo inaonekana hapo nyuma. Inaonekana kama ni darasani au mahali pa kufanyia kazi ambapo watu wanatumia teknolojia.

Mtu yuko kwenye kompyuta mpakato akitumia mfumo wa kujifunza mtandaoni maarufu kama e-learning . Skrini inaonyesha maandishi ya wazi yanayosoma e-learning pamoja na ikoni mbalimbali zinazowakilisha vipengele tofauti vya mafunzo. Mezani kuna vifaa vingine kama simu, miwani, daftari, kikombe cha kahawa na mmea mdogo wa mapambo. Mazingira haya ya nyumbani.

Maktaba kubwa inaonekana ikiwa na rafu nyingi za vitabu vilivyopangwa kwa safu. Kuna meza kadhaa za kusoma na viti. Baadhi ya watu wanaonekana wakisoma au wakifanya kazi kwenye meza hizo. Madirisha makubwa yanatoa mwanga wa asili, na kuna ngazi au ghorofa ya pili inayoonekana kwa mbali. Eneo hili linaonekana kuwa mahali tulivu na pazuri kwa ajili ya kusoma au kujifunza.

Hii ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao kila kimoja kikiwa na magodoro yaliyofunikwa kwa plastiki. Inaonekana kuwa ni chumba cha bweni au malazi ya watu wengi labda katika shule au kambi. Magodoro yaliyoonekana kuwa mapya na hayajatumika bado.

Huyu ni mwalimu akizungumza na wanafunzi darasani, mwalimu amevaa shati la rangi ya waridi na anainama kidogo kuelekea kwa wanafunzi wawili wakiume walio mbele yake, wamafunzi wamekaa kwenye madawati ya njano na wamevalia sare za shule zenye rangi yeusi na nyeupe.

Mandhari haya yanaonyesha kundi kubwa la watu wakiwa kwenye chumba cha mkutano au mafunzo. Wameketi kwenye viti vya bluu vilivyopangwa kuzunguka meza ndefu baadhi wakiwa na kompyuta ndogo mbele yao. Mbele ya chumba kuna mzungumzaji mmoja aliyesimama mbele ya skrini ya projector yenye slide inayoonyeshwa.

Kuna sebule kubwa yenye mpangilio wa kisasa ina sofa yenye matakia mengi. Zulia la rangi hafifu katikati na meza ya kahawa iliyotengenezwa kwa ufundi wa pekee. Sakafu inaonekana imetengenezwa kwa mbao zilizong'aa na kuta za rangi ya krimu.

Maabara kubwa inaonekana ikiwa tupu ikiwa na meza ndefu za kazi za mbao zenye sinki na mabomba mengi ya maji. Kuna kabati za kuhifadhia vifaa chini ya meza hizo. Madirisha mengi kwenye kuta za mbali hutoa mwanga wa kutosha. Eneo hili linaonekana kuwa tayari kwa wanafunzi au watafiti kufanya majaribio ya kisayansi.

Hii ni chumba cha kulala chenye mpangilio rahisi. Kitanda kiwekwa kikiwa na shuka za buluu. Juu ya kitanda, kuna chandarua cheupe kimening'inia. Upande wa kushoto wa kitanda, kuna kabati ndogo yenye mbao yenye draw nyingi na juu yake kuna chupa ya maji na vitu vingine vidogo. Sakafu ni ya mbao na kuna kiti cha buluu karibu na kabati kikiwa na rundo la magazeti au vitabu.

Hiki ni chumba cha kulala chenye muundo wa kipekee, kuta zake kuu zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Kitanda kikubwa kimetandikwa shuka nyeusi na nyeupe zenye muundo wa kiasili, na kina kichwa cha chuma chenye mapambo kama jua. Pembeni ya kitanda, kuna meza ndogo za usiku za mbao zenye taa nyeusi zenye umbo la kipekee.

Hii ni chumba cha mahabara labda katika shule au chuo chenye meza nyeupe ndefu na vifaa mbalimbali vya glasi vinavyotumika kwa majaribio ya sayansi. Katikati ya meza, kuna sinki na bomba la maji. Ukuta wa nyuma una rangi ya buluu nyepesi. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri.

Hii ni barabara pana, ndefu ndani ya jengo labda ukumbi wa hospitali au ofisi kubwa. Sakafu ina vigae vyeupe vinavyong'aa na kuta zina rangi ya dhahabu na nyeupe. Kuna nguzo kadhaa nyeupe zinazopanda hadi dari na taa za mraba zinazotoa mwangaza mkali kutoka kwenye dari nyeupe.

Tunaona chumba cha kulala chenye kitanda kimoja. Kitanda kimefunikwa na shuka la kijani, na juu yake kuna chandarua cheupe kilichoninginia. Pembeni, kuna kabati la mbao lenye kioo kikubwa. Juu ya ukuta wenye rangi ya manjano, kuna msalaba uliotundikwa. Inaonekana ni chumba chenye vitu vichache lakini muhimu.

Wachezaji wa mpira wa kikapu, wako uwanjani wakishindana. Mchezaji mmoja mwenye jezi ya bluu, namba kumi na nne, anaonekana akimzuia mchezaji mwingine, mwenye jezi ya chungwa na namba tano, ambaye ana mpira. Wachezaji wengine pia wanaonekana wakishiriki katika mchezo.

Tumo ndani ya maktaba, ambapo mtu mmoja anaonekana ameketi kwenye dawati la kusomea, akisoma kitabu au kufanya utafiti, amevaa shati la blue . Dawati lina sehemu zilizogawanywa ili kutoa nafasi binafsi. Nyuma yake na pembeni, kuna rafu nyingi zilizojwa vitabu, zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa machapisho.

Kuna chumba chenye vitanda viwili. Kitanda kimoja ni cha ghorofa mbili na kingine ni kitanda cha kawaida. Vitanda vyote vina fremu za chuma na godoro. Chumba kina dirisha lenye pazia na ukuta una rangi nyepesi.

KUna chumba kikubwa kinachoonekana kama maktaba au ukumbi wa kusomea kikiwa na watu kadhaa walioketi kwenye meza na kujishugulisha na vitabu au masomo. Kuna meza ndefu na viti na watu wamejikita kwenye shuguli zao. Dari ina muundo wa mbao na kuna madirsha makubwa yanayoingiza mwanga.

Katika bwawa la kuogelea msichana mmoja anajifunza kuogelea akitumia kifaa cha kusaidia kuelea huku mwanamke akimwangalia. Kuna watu wengine wawili wakiwa wamekaa kando ya bwawa hilo wakimwangalia.

Hapa kuna wanafunzi makini maabara, wakiwa wamevaa makoti meupe na miwani, wakichunguza vifaa vya umeme vilivyounganishwa kwa nyaya. Wanaonekana wakifanya majaribio au kujifunza juu ya mifumo ya kielektroniki huku moja wao akionyesha kitu kwenye kifaa hicho.

Hiki ni kikundi cha watu, labda familia au marafiki, wakiandaa chakula cha nyama nje. Wamekusanyika karibu na bakuli kubwa la kijani, ambalo lina vipande vya nyama mbichi. Na mmoja wao, anaonekana akitumia kisu, kukata nyama.

Wanafunzi wa shule za upili wakiwa wamevalia sare zao, wanashuhudia mwalimu wao mwanamke, akimkabidhi cheti cha kutambua mchango wake mwanaume. Wote wawili wanaonekana wenye furaha na tabasamu. Tukio hili linafanyika ndani ya ukumbi mkubwa ambao unaonekana kama kanisa.

Inaonekana kuna mwalimu na mwanafunzi darasani. Mwanamke, labda mwalimu, ana nywele nyeusi zilizosokotwa na amevalia shati jeupe. Anazungumza na kijana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu ambaye pia yeye amevaa shati jeupe la shule. Kijana anaonekana kumsikiliza kwa makini mwanamke huyo.

Mwanaume ambaye ni mwalimu au msaidizi amejongea chini akimsaidia msichana mdogo anayeandika kwenye daftari. Msichana huyo ambaye anaonekana kuwa na ugonjwa wa down syndrome amevalia shati la buluu lenye moyo wa waridi na anatumia kalamu ya rangi ya kijani.

Tunamuona mwanamke mzima, mwenye nywele nyekundu na miwani, akikaa kwenye kiti na kutabasamu huku akimwangalia mtoto mdogo aliyekaa kinyume chake. Mtoto huyu ambaye ana nywele za rangi ya dhahabu na sura ya kupendeza anaonekana akiongea kwa bidii huku akiashiria kwa mikono yake kifuani kana kwamba anajaribu kueleza jambo muhimu.

Mvulana mwenye kifaa cha kusaidia kusikia anaonekana akimwangalia mwalimu wake ambaye anatumia lugha ya ishara kuwasiliana. Hii inaashiria mazingira ya darasa la elimu maaluma au la ujumuishi ambapo mawasiliano yanarekebishwa ili kukidhi mahitaji ya mwanafunzi mwenye matatizo ya kusikia.

Watoto watatu wanaonekana wakiwa wamekusanyika karibu na meza wakionyesha ushiriki katika shughuli fulani ya kujifunza au mchezo wa bodi. Mmoja wao kijana mweusi anaonekana akilenga na kidole chake kwenye ubao wa mchezo. Huku wenzake wakimtazama kwa makini.

Tunamuona mwalimu mwanamke akimsaidia mtoto aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu kusonga mbele, huku wakipita kwenye korido ya shule. Mtoto huyu anaonekana akiongea, na labda anafurahia watoto wengine waliosimama karibu naye. Kuna watoto wengine wawili au watatu wamesimama jirani, wakitabasamu na kuonekana kua na furaha.

Msichana mdogo anatabasamu kwa furaha huku akitumia lugha ya ishara kuasiliana na mtu mzima ambaye anaonekana nyuma yake. Inaashiria kuwa wanawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara labda kwa njia ya kufundisha au kama sehemu ya mazungumzo yao ya kila siku.

Kuna watu wawili wazima wanaongea, ambapo mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia na ana tabasamu la kupendeza, anaonekana akitumia lugha ya ishara mikononi mwake. Amevalia shati jeupe na suruali ya rangi ya kahawia. Mwanaume ambaye tunaona mgongo wake tu, amevaa shati la miraba na yeye pia anaonekana akitumia ishara kwa mikono yake.

Mwanamke mweusi ambaye huenda ni mwalimu au msaidizi anatabasamu na kumtazama kijana aliye kwenye kiti cha magurudumu. Kijana huyo naye anatabasamu na kumtazama mwanamke huyo. Wote wawili wako kwenye meza, na kijana anaonekana akishikilia kalamu ya rangi juu ya kitabu cha kuchorea au daftari.

Huyu ni mwanafunzi wa kike akiwa ameketi darasani na anaonekana akijifunza kutumia mfumo wa braille . Amevaa shati la rangi ya bluu nyepesi na ameshika kitabu chenye maandishi hayo huku vidole vyake vikiwa juu ya mistari akisoma kwa umakini. Kando yake kwa upande wa kulia kuna mvulana naye akifuatilia kwa makini labda akijifunza au kusaidia.

Anafurahi sana kijana mdogo akiwaamekaa kitandani ndani ya chumba chenye vitanda vingi vilivyopangwa. Amevalia shati la bluu na kaptura ya bluu karibu naye kuna miguu bandia na vijiti vya kutembelea ikionyesha huenda anatumia miguu hiyo. anatoa tabasamu kubwa na anaonekana ana matumaini.

Msichana mdogo mwenye miwani na amevaa shati la rangi ya pinki, ameketi kwenye dawati darasani akitumia mashine ya braille . Anaonekana akitabasamu na kuzingatia kile anachofanya. Nyuma yake, mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu ameketi kwenye dawati jingine na anatabasamu akimtazama msichana huyo.

Watu mbalimbali wamekusanyika na kukaa kwenye viti vya mbao vilivyopangwa kama ngazi au viunga. Wengine wanatumia kompyuta ya mkono, wengine wanaandika na mmoja anaonekana kuwa kipofu akishika fimbo yake. Kila mmoja anaonekana kuzingatia kitu mbele yao, labda madhara, uwasilishaji au tukio.

Watoto wawili wanafunzi, wameketi kwenye benchi mbele ya ubao mweusi darasani. Mmoja wa watoto anaonekana akitumia lugha ya ishara kueleza jambo fulani kwa kutumia mikono yake, huku mwengine akimsikiliza kwa makini. Wote wawili wamevaa sweta za kijani kibichi na sare za shule.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizopinda anaonekana akishika mikono yake mbele yake na mdomo wake umefunguka. Anaonekana kuzingatia sana na pengine anajaribu kuiga ishara au sauti. Sehemu ya nyuma ya kichwa cha mtu mwingine labda mzazi au mwalimu inaonekana kulia na anaonekana kufanya ishara kwa mkono wake.

Msichana mdogo mwenye nywele fupi za rangi ya kahawia na paji la uso lisilofunikwa, anatabasamu moja kwa moja kwenye kamera. Anaonyesha viganja vya mikono yake, ambavyo vimepakwa rangi mbalimbali angavu kama kijani, buluu, nyekundu, na manjano.

Msichana mdogo aliyevaa miwani ya zambarau na shati la rangi ya waridi anaonekana akicheza au kujifunza kwa kutumia kifaa cha mbao chenye mashimo na vikombe vya buluu. Anaonekana kuzingatia anachofanya huku akishikilia kikombe kimoja cha buluu. Vifaa hivyo vinaonekana kuwa vya kielimu au vya matibabu, labda vinatumika kwa maendeleo ya hisia au ujuzi wa magari.

Huyu ni mtoto wa kiume, mwenye umri mdogo ,mwenye down syndrome .Akiwa ameketi kwenye dawati, na kucheza na vifaa vya kujifunzia vya rangi mbali mbali. Amevaa sweta ya mistari ya kijani kibichi, zambarau na bluu, na ana tabasamu usoni. Akionyesha furaha, na umakini anapo shughulika na vifaa hivi.

Mwanamke aliye katikati, ambaye anaonekana kuwa na ugonjwa wa Down syndrome , anatabasamu kwa furaha huku akiwa ameshika karatasi au nyaraka. Ana nywele ndefu nyeusi na amevaa shati nyeusi. Kulia kwake, kuna mwanamke mwingine mwenye nywele zilizopinda na tabasamu, akimtazama yule mwanamke aliye katikati.

Kundi la wanafunzi wanne wanaonekana wakiwasiliana na kutangamana katika mazingira yanayoonekana kuwa maktaba au chumba cha kusomea. Msichana mmoja yuko kwenye kiti cha magurudumu akitabasamu na kushika kitabu. Kijana mweusi anaonekana akicheka kwa furaha huku akiongea na mwanafunzi mwingine mwenye miwani na vipokea sauti.

Kijana anaonekana akiangalia kompyuta ya mkononi, akitabasamu na kuonekana mchangamfu. Amelala kifudifudi mezani, akiweka mikono yake chini ya kidevu. Nyuma yake, kuna ukuta wenye picha za kupendeza za miti na wanyama, zikionyesha mazingira rafiki ya watoto.

Wavulana wawili wanatabasamu wakitazama kupitia fremu ya dirisha la rangi ya bluu. Mmoja ana ngozi nyeusi na anafumba jicho moja huku akitabasamu kwa furaha. Mwingine mwenye ualbino ,ana sura ya kupendeza na amevaa kofia ndogo. Wote wawili wamevalia shati jekundu.

Kuna mkono wa mtu ukigusa ukurasa wa kitabu kilicho andikwa kwa herufi za breli. Vidole vya mkono huo viko juu ya nukta zilizo inuka kuashiria usomaji wa breli. Kitabu kimefungwa kwa mfumo wa mpira nyeusi chini.

Huyu ni kijana mdogo anayetumia kompyuta akiwa ameweka mguu wake mmoja juu ya meza na kuutumia kudhibiti kipanya. Amevaa shati nyeupe na suruali ya bluu na anaonekana kujifunza au kucheza mchezo kwenye mtandao.